Kompyuta mpakato iliyo wazi ikiwa na neno Digital Learning kwenye skrini yake. Chini ya maandishi hayo kuna picha ya mwanamke akitumia kipokea ya sauti. Maneno mengine kama hope , free courses , educating na my study yanaonekana.

Wasichana wawili inaonekana wako shuleni ama darasani moja ana nywele ndefu nyeusi na anaonekana akimwelezea mwenzake kitu kwenye kompyuta ndogo. Wote wawili wameketi kwenye dawati na kuna uwezekano wanajifunza kazi pamoja.

Watu wawili, mwanaume na mwanamke wakiangalia kompyuta ya pajani kwa makini sana. Wote wawili wamevaa miwani na wanaonekana kujishughulisha na wanachokiona kwenye screen . Nyuma yao ni rafu zilizojaa makatoni mengi.

Mwanaume mmoja anayekisia kuwa na umri wa miaka ishirini hadi thelathini, mwenye tabasamu na anaonekana kufurahia anachofanya kwenye kompyuta yake ndogo. Amekaa kwenye dawati jeupe karibu na dirisha kubwa. Amevalia shati ya rangi nyeusi.

Eneo la kazi lililopangwa vizuri, katikati kuna simu njanja yenye programu ya e-learning inayoonekana kwenye skrini yake. Karibu na simu kuna daftari, kalamu nyeupe na labda stiki za USB au vifaa vingine vidogo vya elektroniki.

Watu wanne, wanaume na wanawake wakiwa wamekusanyika karibu na meza wakiangalia kompyuta ndogo na karatasi. Wote wanaonekana kushirikiana na kujadili jambo fulani huku mmoja akionyesha kitu kwenye karatasi. Wako katika mazingira yanayoonekana kuwa ofisi au sehemu ya kazi.

Mwanaume mweusi akiwa ameketi kwenye dawati akiandika kitu kwenye karatasi. Amevalia suti nyeusi na tai nyeusi. Ana ndevu zilizonyolewa kidogo na anaonekana kujishughulisha na kile anachoandika. Kuna skrini ya kompyuta karibu naye upande wa kulia.

Mwalimu anaonekana akiwafundisha wanafunzi wake kwa kutumia kompyuta mpakato. Wanaonekana wakiwa wamevalia sare za shule na wanamuangalia kwa makini huku wakionekana kufurahia kufunzwa .Mandhari ya nyuma yanaonekana kuwa darasa na kuna ubao mweusi unaonekana kwa umbali.

Kuna mtoto anayeonekana kujifunza kielektroniki pale kwa tarakilishi lake. Kuna mwalimu ambaye anafunza, amevaa shati ya rangi ya samawati. Kando ya tarakilishi lile kuna kikombe kimewekwa kalamu za ule mtoto.

Mwanaume amevaa kipaza sauti na anaonekana kuzingatia kitu anachoshika mikononi mwake. Labda karatasi au nyaraka. Ana kalamu mkononi, komputa ya majani upande wa kulia wake na panya mweusi. dawati ni la rangi ya njano , na linaonekana kuwa na nyaraka nyingine zilizotawanyika ikiwemo chati au grafu.

Chumba cha kulala katika shule ya Saint George Girls, kina vitanda vya ghorofa ambavyo vimetandikwa shuka vya kijani kibichi na zingine za maua.

Chumba cha wageni cha kulala kina kitanda kilichotandikwa vizuri na shuka ya rangi ya samawati na zingine kukunjwa na kuwekelewa juu. Meza ya mbao na kiti cha chuma kimewekwa kando. Ukuta umepakwa rangi nyeupe.

Jengo la ghorofa moja lililopakwa rangi nyeupe. Nje kuna vitanda vya maua ambavyo vimewekwa uzio wa mawe. Ardhini mna maji yaliyotuama, kuonyesha mvua kubwa iliyonyesha.

Chumba cha kulala hasa cha chuo kikuu. Kuna vitanda viwili vya ghorofa vilivyotengenezwa na chuma. Chini ya kila kimoja dada anaonekana kupumzika hapo.

Hiki ni chumba ambacho kina kitanda cha ghorofa, kinaonekana kutandikwa vizuri kando yake kuna meza na kiti ya kudhuruzu pia kuna pazia ambao ina maua.

Hili ni darasa ambalo lina madawati na viti. Kuna ubao ambao unaonekana ukona maandishi. Pale kando kuna mapu ya Afrika na pia mlango wa hili darasa ni wa rangi nyeupe.

Hili ni darasa ambalo lina wanafunzi ambao wamelala wanaonekana ni wanafunzi wa chekechea katika hili darasa kuna mabango mengi charts ambazo ziko kwa ukuta kusaidia wanafunzi kusoma. Pia kunaye anaonekana amesimama akiwa angalia.

Chumba cha kulala chenye kuta za rangi ya zambarau. Kuna kitanda kikubwa cha mbao katikati ya kingine kidogo chenye shuka nyeupe upande wa kulia. Sakafu ni ya vigae nyeupe, madirisha yenye mapazia meupe na ya kahawia.

Haya ni maabara ya kisasa yanaonekana ni kwa ajili ya masomo ya sayansi shuleni au chuo, kuna meza nyingi zenye nyuso pana zinafaa kwa kufanya majaribio, mabati ya rangi ya bluu yaliyowekwa chini ya meza na pia yale yaliyotundikwa ukutani.

Ukumbi mkubwa wa mkutano au tamasha, ukiwa na viti vingi vyekundu vilivyopangwa kwa safu. Kuna watu wengi wameketi wanaoonekana kuwa wanafunzi wakivaa sare za buluu. Kuna taa za kisasa za buluu zinazongaa kwenye dari na mlango mkubwa mweupe unaoonekana mbali kidogo.

Hiki ni chumba kilicho na vitanda vitatu vya ghorofa haswa vinavyotumika katika chuo kikuu. Kuna dirisha ambalo limewekwa pazia.

Chumba chenye vitanda viwili. Kimoja cha kawaida na kingine cha ghorofa. Vyote vina fremu za chuma na mbao na magodoro yana ruwaza ya kuficha. Kuna dirisha lenye pazi upande wa kushoto na nje kunaonekana miti. Ukuta ni wa rangi isiyo na mngao.

Chumba kikubwa cha kulala kinacho na vitanda vingi vya ghorofa, sana sana hutumika na wanafunzi katika shule za kutwa. Chini ni sakafu nyekundu.

Hiki ni chumba kimoja, ambacho kina kitanda, televisheni, ndoo ya maji, na vitu vinginevyo. Kwenye ukuta, ni picha, labda la mwenyewe.

Hiki ni chumba cha kulala, ambacho kina vitanda viwili vimetandikwa shuka za kijani. Juu yake ni neti ya kukinga kutokana na mbu. Kando, ni meza na viti labda vya kufanyia madurusu.

Ukumbi mkubwa ambao unaonekana na rafu zilizopangwa vitabu labda ni maktaba. Watu watatu, mmoja akiwa amevalia barakoa, wamezingira meza wakionekana kudurusu kwa makini.

Basi la Kamacharia girls secondary school ambalo ndani mna wanafunzi waliovalia shati nyeupe, nje walimu wanao waaga. Hali ya anga inaonekana kunyesha wakati wowote.

Mandhari inayoonyesha wachezaji wa mpira wa miguu wa kike uwanjani wakati wa mchezo. Watatu wako karibu na mpira, mmoja amevalia jezi ya njano na anaonekana akipiga mpira huku wengine wawili wamevalia jezi ya bluu na nyeupe na wanaonekana wanajaribu kudhibiti mpira au kumzuia mchezaji wa jezi ya njano.

Chumba cha kulala ambacho juu kuna godoro zilizowekwa foronya rangi nyeupe inatawala. Kando kuna meza na kiti.

Ndani ya jengo kubwa inaonekana kama ukumbi wa mikutano, tamasha au sinema. Kuna viti vilivyopangwa kwa safu, zenya rangi ya samawati na kijivu. Imepangwa katika sehemu kadhaa na kuna njia katikati.

Chumba chenye kitanda cha gorofa mbili, cha juu kina godoro na shuka nyekundu huku kile cha chini kikiwa na godoro na shuka za bluu zenye mistari na duara. Kando yake ni kabati la mbao lenye milango miwili na juu yake kuna dirisha lenye pazia ya kahawia.

Chumba cha kulala kilicho na kitanda ambacho kimetadikwa shuka ya kijani. Kando mna kabati lilotengenezwa na mbao na vioo. Juu kunaonekana neti inayotumika kuzuia mbu.

Hiki ni chumba cha kulala kilicho na vitanda viwili ambavyo vimetandikwa shuka za kijani. Juu yake ni net ambazo zinatuzuia kutokana na mbu. Kwa ukuta kumepakwa rangi nyeupe.

Hili ni darasa ambalo madawati yamepangwa vizuri. Kuna ubao mweusi. Madirisha ya vioo yanaonekana. Labda ni wakati wa likizo maana hakuna wanafunzi.

Chumba cha kulala kilichopakwa rangi ya kijani. Ndani mna kitanda kikubwa kilichotandikwa vizuri cha kifahari. Kando yake ni kabati na chini kumetandikwa kochi.

Hiki ni chumba cha kulala kilicho na vitanda viwili vinavyoonekana kutandikwa shuka nyeupe. Pia kuna poronya. Kunaonekana dirisha na neti zilizowekwa.

Hiki ni chumba cha kulala, kilicho na vitanda viwili vya gorofa vilivyotengenezwa na mbao. Dirishani mna pazia za rangi ya waridi. Meza imewekwa pale.

Chumba, kinachoonekana huenda ni cha mafunzo ya tarakilishi, maana zimewekelewa juu ya meza, na viti zimepangwa. Kunao wawili, ambao wanaonekana kuwa pale. Kina madirisha, na sakafu nyeupe.

Chumba cha kulala kilicho na kitanda cha ghorofa. Godoro zake zimetandikwa shuka za rangi ya waridi kuonyesha ni za wasichana. Kando kuna meza na kiti na pia kuna rafu iliyo na mikebe fulani.

Hiki ni chumba cha kulala kinachopatikana katika shule za kutwa. Kina vitanda vingi vya ghorofa ambavyo vimetandikwa vizuri na kuwekelewa masanduku juu yake.

Hiki kinaonekana chumba kikubwa cha masomo ambao kuna wanafunzi wengi hata hivyo kuna viti ambavyo havina wanafunzi na pia wanafunzi wanaonekana kuwa waangalifu kuwa wanasikiliza mwalimu wao.

Chumba kilicho na meza na viti vyekundu. Ukutani mumewekwa televisheni. Kwa dari, kuna balbu zilizowakishwa na mlango wake ni mweusi.

Chumba kidogo amabacho kinaonekana kuwa cha malazi, labda cha wanafunzi au studio ndogo. Upande wa kushoto kuna fridge ndogo , juu yake mikrowevu na birika la kupashia maji. Inaonekana ni nafasi ndogo ya kuweka vitu vingine vya jikoni.

Ukumbi mkubwa uliopangwa madawati na viti vyeusi labda ni darasa katika chuo kikuu. Sakafu imefunikwa na zulia ya kijani kibichi kinacholeta mwonekano maridadi. Ukuta umepakwa rangi nyeupe.

Hiki ni chumba cha kulala. Panaonekana vitanda viwili vya ghorofa, vikiwa na godoro, ambazo zimetandikwa vizuri, na shuka nyeupe. Ukutani, kumepakwa rangi nyeupe, na sakafu yake ni nyekundu.

Chumba kilicho na sakafu na ukuta mweupe kina kitanda cha ghorofa ambacho kimewekelewa foronya. Kando, meza ambayo ina vidawati na kiti.

Jumba la sinema au ukumbi wa mikutano tupu. Kuna viti vingi vya mbao, vilivyopangwa kwa safu, vikipanda juu kutoka mbele kuelekea nyuma. Unaonekana kuwa mkubwa na una kuta za rangi nyeusi na dari nyeupe. Mwangaza, unaingia kutoka juu ukiangazia viti.

Uwanja wa mpira wa kikapu. Timu za wachezaji wamo ndani yake. Kijana aliyevalia shati nyekundu na suruali nyeusi anaonyesha umahiri wake kwa kupepea hewani kulifunga bao. Refa naye ako tayari kupuliza kipenga.

Chumba ambacho ni maktaba. Kuna rafu nyingi za mbao ambazo zimepangwa vitabu kwa utaratibu. Katikati mwake, ni mwanaume aliyekalia kochi nyeupe, anaonekana kusoma.

Kundi la wanawake wanne na msichana mmoja mdogo katikati, wamesimama mbele ya bango. Wote wanaonekana wamevaa mavazi ya kitamaduni au ya kikabila. Rangi za nguo zao ni za udongo na za kupendeza, baadhi yao wamevaa shanga.

Panaonekana wanafunzi wa shule ambao wamevalia sare. Nyuma yao kuna walimu wawili wa wanaume. Pia kuna basi la shule ambalo limeandikwa Thika Road Christian School .

Kuna mwanafunzi ambaye amevalia sare, sweta nyekundu na shati nyeupe. Kunaye mwalimu anayemfunza kwa lugha ya ishara. Kuna bango ambalo amelishika pale linaloonyesha irabu. Pia kando yao kuna ubao uliyo na maandishi.

Mandhari inaonyesha kijana ambaye ameshikiliwa na mwanamke. Kando kuna kiti cha magurudumu na mguu wake unaonekana kudhoofika kuonyesha ya kwamba ana ulemavu fulani.

Vijana watatu waliokaa kwenye meza nyeupe, inaonekana wanafanya masomo au majadiliano fulani. Wawili kati yao wanatazamana na kuongea huku mwingine akionekana kuwasikiliza. Kwenye meza kuna kompyuta ndogo, madaftari, kalamu na kikotoo.

Panaonekana wanafunzi wawili waliovalia sweta za kijani. Kuna ubao ambao umeandikwa tarehe ishirini na saba mwezi wa nne. Hao wanafunzi wanaonekana kuongea kwa lugha ya ishara. Wanaonekana kusikizana.

Mwanamke anayeonekana akiwa na umri wa makamu akicheka na kumwelekeza kitu mvulana kijana ambaye anaonekana kuwa na mahitaji maalum na ameketi kwenye kiti cha magurudumu. Wote wako karibu na meza na kuna kitabu cha picha au kitabu cha shughuli kilichofunguliwa mbele yao.

Mtoto mdogo wa kiume ambaye anaonekana kuwa na Down Syndrome ameketi kwenye meza ya kijani kibichi. Amevalia shati la miraba miraba ya rangi ya bluu na nyeupe. Anatabasamu na anaonekana kufurahia jambo fulani.

Wanawake wawili wakimsaidia mtoto mchanga kuchora. Anaonekana kuwa na umri wa chekechea. Wote watatu wako mezani na vifaa vya kuchora kama penseli za rangi na karatasi vimetapakaa mezani. Mwanamke mwenye nywele nyekundu anaonekana akimwelekeza mtoto huku mwingine akitazama labda akishikilia kitu au akimpa maelekezo.

Dada aliyekalia kiti maguru kudhihirisha kuwa ana ulemavu fulani. Anaonekana kusoma novella. Kando yake, kuna rafu nyeupe zilizopangwa vitabu.

Wanawake wawili wameketi kwenye meza wakiangalia vitabu au karatasi. Mmoja anaonekana kuwa mwalimu au msaidizi. Amevaa koti jeupe na ana nywele fupi, wapili ana sifa za Down Syndrome , amevaa shati jekundu na ana nywele nyeusi zilizofungwa nyuma.